Mhudumu wa afya, anamtibu mgonjwa huku wakimdunga sindano. Mhudumu huyo amevalia barakoa yenye rangi nyeusi na kitambaa amekifunga kichwani kilio na rangi mchanganyiko wa rangi nyeupe na rangi nyeusi. Kando yao, kuna hema kubwa iliyotengenezwa kwa mbao na ni ya rangi nyeupe, huku ndani kuna watu wamekaa wakisubiria matibabu.

Kundi la watu watatu, au wafanyikazi wa afya wakiwa wamesimama karibu na toroli la matibabu au canter yenye vifaa vya hospitali huku wamevalia sare za hospitali zenye rangi nyeusi au giza na baadhi yao wamevaa barakoa.

Chumba cha wagonjwa mahututi au ICU ambacho kina mhudumu wa afya aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga kama vile PPE pamoja na barakoa na glovu akimhudumia mngonjwa aliyelala kitandani. Mhudumu huyu ameshilia mfuko wa dawa au maji ya Drip

Mwanamke akipimwa joto na mhudumu wa afya huku amevaa barakoa na amesimama wima wakati anapimwa. Mhudumu wa afya amevalia koti la rangi ya buluu juu ya shati nyeusi, barakoa na glavu.

Hospitali au chumba cha wagonjwa wenye hali mahututi ICU. Mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa na blanketi la buluu. Watu wawili ambao ni wataalamu wa afya, wako pande mbili za kitanda cha mgonjwa wakiwa wamevalia suti kamili za kujikinga na magonjwa.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia kabuti yenye rangi ya bluu na barakoa yenye rangi nyeupe. Anamhudumia mgonjwa ambaye amevalia fulana yenye rangi ya pinki na amevaa kofia yenye rangi nyeupe. Huku mbele yake kuna meza yenye rangi nyeupe na madawa yamewekelewa juu yake.

Watu wanne wakiwa wamevalia kabuti ya white na mmoja wao amevalia kofia yenye rangi ya bluu. Wamesimama nje kwenye uwanja wa wazi mbele ya jumba lililotengenezwa kwa mbao ambayo ina madirisha yaliyotengenezwa kwa chuma na mlango mmoja wazi unaoelekea ndani ya nyumba.

Kundi la watu waliokaa chini ya hema lililo na rangi nyeupe. Huku wakiwa katika gumzo au huduma fulani. Mwanamume mmoja amevalia reflector iliyo na rangi ya light green . Nyuma yao kuna gari iliyoandikwaa mbulance .

Watu watatu; mwanamke mmoja mzima na waschana wawili, wameketi nje katika eneo la wazi lenye nyasi huku mwanamke amevalia barakoa na shati yenye rangi nyeupe na suruali ya bluu ambayo ameshikilia mkononi.

Kundi la watu wakiandamana wakiwa wamebeba mabango mawili. Bango la kwanza upande wa kushoto lina nembo ya moyo na neno, love your eyes. Bango la pili upande wa kulia lina maneno, moi teaching and hospital, na, World sight day.

Watu watatu wakiwa wameketi nje katika eneo la wazi, huku wamekalia viti vya plastiki. Mwanamke huyu amevaa barakoa na ameshikilia nguo za ndani za watoto zenye rangi mbalimbali. Karibu naye, kuna watoto wawili wasichana wa shule ambao wamevalia sare rasmi za shule za rangi ya kijani.

Kliniki ya rununu au mobile clinic iliyoandikwa Beyond Zero kuna watu wengi waliokusanyika karibu nalo. Watu hawa wanasubiri kuhudumiwa au kungojea shughuli za matibabu huku wamesimama kwenye uwanja wa nyasi na miti ya aina tofauti tofauti yenye rangi ya kijani kibichi ipo nyuma yao.

Lori jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki ya rununu au mobile clinic .Lori lina ramp iliyo chini kwa ajili ya kufunika ndani. Kwenye upande kuna maandishi, beyond zero mobile clinic.

Hospitali ya rununu au mobile clinic iliyotengenezwa kwa kutumia lori yenye rangi nyeupe. Kando yake kuna maandishi kama vile mobile clinic na Beyond Zero . Kuna picha ya daktari akimtibu mtoto wake au watoto kadhaa.

Watu wamekusanyika katika eneo moja huku baadhi yao wakiwa wamevalia buibui ambazo ni nguo za aina za kitamaduni za kiislamu. Wamepanga foleni wakielekea katika jumba moja lililo na rangi nyekundu na msalaba ulio na rangi ya bluu iliyoandikwa, beyond zone mobile clinic.

Watu wa shirika au kundi fulani ambao wamevalia sare zinazofanana na rangi ya njano. Katikati ya kundi, kuna mwanaume mmoja amevalia suti maridadi anawasalimia na kuwapea mkono mmoja baada ya mwingine.

Jamaa na marafiki wameenda hospitalini kumtembelea mpendwa wao ambaye amejifungua. Wanaonekana kuwa wenye furaha tele kumwona mtoto yule na pia kumwona mpendwa wao yuko kwenye hali nzuri.

Mwanaume, aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno, huku daktari au msaidizi wake anamchunguza mdomo. Mikono ya daktari imevalia glovu nyeusi, na anatumia vifaa vya meno, kuchunguza au kumtibu meno ya mgonjwa.

Wataalam wa afya wakiwa wamevalia glovu na nguo za kujikinga wakimhudumia mtu aliyelala chini au kwenye kitanda. Mtaalam mmoja yuko amekaa karibu na kichwa cha mgonjwa akimuelezea kuhusu utaratibu fulani wa matibabu.

Eneo lilioathiriwa na mafuriko makubwa. Barabara au njia zimefurika kabisa na maji mengi ya kahawia machafu. Watu kadhaa wanajaribu kutembea au kuvuka kwa maji hayo. Maji hayo yamefikia watu hao kwenye magoti.

Gari lililoegeshwa mbele ya jengo lililoandikwa bojani gari hili linamaandiko kando yake kama vile ambulance, emergency line na nambari za simu huku nyuma yake kuna mwanaume ambaye amevalia shati nyeusi na trouser nyeusi na tuktuk nyuma yake.

Kundi la watu wakiwa wamesimama kwa pamoja, huku mmoja aliye mbele amevalia shati au reflector yenye rangi nyekundu huku nyuma yao kuna majumba ya aina mbalimbali na miti iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Gari aina la Landcruiser lililo na maandishi kama vile ambulance , yenye rangi nyeupe, huku nyuma yake kuna mwanaume aliyevalia kofia ya rangi nyekundu, akivuta mkokoteni iliyo na maji, huku kando yake kuna basi au matatu iliyoandikwa jina, Ferari, kwenye kioo chake cha mbele.

Mwanaume ambaye amevalia fulana yenye rangi nyeusi na trouser yenye rangi ya green , ameketi kwenye maporomoko ya nyumba, huku nyuma yake kuna watu ambao wamekusanyika, ili kutazama maporomoko hayo. Mabati ambayo yamechomeka pia yako nyuma yake.

Wanaume wawili wakibadilishana cheti au karatasi. Mwanaume wa kushoto amevaa shati la rangi ya bluu na manjano na anaonekana akikabidhi kitu kwenye mwanaume wa kulia ambaye amevaa shati la rangi ya maruni au na suruali nyeupe.

Watu walioko katika eneo la makazi ambalo limejaa maji ya mafuriko. Wanawake na wanaume wanatembea katika maji yaliyofika hadi magotini mwao, huku nyumba zilizopo pande zote za njia zikiwa na maji karibu na milango yao.

Maji mengi yamejaa barabarani au kwenye njia na yanaonekana kuwa yanaelekea kwenye jengo lililo nyuma. Watu kadhaa wamejaribu au kupata au kujisaidia kutokana na maji hayo. Mtu mmoja aliyevalia shati ya njano anaonekana akimsaidia au akijaribu kufikisha mtu mwingine kutoka kwenye maji hayo.

Mwanaume aliyesimama karibu na kundi la mbuzi katika eneo la ardhi kavu na yenye vumbi. Mbele yake kuna sehemu ya ardhi yenye matope huenda ikikua na maji au ilikua bwawa ndogo iliyokauka.

Mwanaume amesimama kando ya tenki ya maji aina ya kentank. Mtoto wa mbuzi ako kando ya nyumba ilio tengenezwa kwa kutumia miti na makaratasi kutoka kwa jamii ambayo inaonekana kuwa ni maskini.

Kundi la watu. Wanafanya kazi kwa bidii katika eneo lenye ardhi chafu. Huku wamevalia nguo tofauti tofauti zenye rangi tofauti wakiwa wameshika vifaa kama vile sepetu. Huku nyuma yao, kuna majengo yenye tofauti tofauti kama vile ghorofa na nyingine iliyotengenezwa kwa mabati yenye rangi ya kijani kibichi na imeandikwa Safaricom .

Kundi la watu wakifanya kazi ya kusafisha au kuondoa takataka katika eneo la wazi lenye udongo na mimea, huku wengine wamevaa nguo tofauti tofauti na baadhi yao wamevalia barakoa na glovu.

Kibanda, au soko, au duka la wazi la kuuzia matunda, kama vile: vitunguu, karoti, nyanya, na viazi vitamu na kabichi. Huku zimepangwa kwa safu na zingine zimewekwa kwenye kreti lenye rangi nyekundu na nyeusi.

Mtoto mdogo labda mvulana akiyanywa maji kutoka kwenye bomba huku akiyapokea kwa mikono yake midogo na kuyanywa moja kwa moja kutoka kwenye bomba. Maji yanatiririka kwa kasi kuashiria uwepo wa maji safi.

Maabara au kiwanda na vifaa mbalimbali vya kisasa vilivyopangwa kwenye sakafu safi ya kijivu au nyeupe. Mashini kubwa nyeupe iliyo na mistari nyekundu upande wa juu na vyombo au vifaa vidogo vya rangi nyeupe na kijivu vimepangwa chini yake.

Mhudumu wa afya ambaye wamekalia kiti ya plastiki yenye rangi nyeupe. Daktari ambaye amevalia kabuti yenye rangi nyeupe. Pembeni mna dirisha la vioo ambalo limetengenezwa kwa vyuma. Kando yake kuna mlango ulioyengenezwa na vyuma.

Vitanda vinavyo tumika na wagonjwa wakati wamelazwa hospitalini. Mhudumu anasafisha hospitali. Mabano yanayo andikwa wanaofadhili huduma inayoendelea hospitalini, sanduku la kuweka maoni yako, mashine zinazo tumika kuwatibu wagonjwa.

Maabara au chumba cha utafiti chenye vifaa ya kisayansi ikiwemo darubini na microscope nyeupe huku kando yake kuna mashini iliyo na rangi ya bluu na nyeupe. Pia kuna vifaa kama vile commutator na analyzer juu ya meza.

Kiti cha meno au kifaa cha kutibia meno, kinachoashiria mazingira ya kliniki ya meno au ofisi ya daktari wa meno. Kiti hicho kina rangi ya kijani au bluu na kina vifaa mbalimbali vinavyotumika kwa ajili ya uchunguzi na matibabu ya meno kama vile bomba la kuvuta mate na vifaa vya kung'arisha.

Maboxi ya madawa yaliyopangwa kwa usahihi yaliyo na rangi tofauti. Sindano zinazotumika na madaktari kuwatibu wagonjwa na hata vile glovu zinazovaliwa na madaktari wakati wa kuwatibu wagonjwa.

Mhudumu wa afya anamhudumia mgonjwa huku amevalia kabuti yenye rangi nyeupe mgonjwa huyu amelala kwenye kitanda kilichotandikwa shuka nyeupe na ina pilo iliyochanganywa rangi nyeupe na buluu mbele ya mhudumu huyu kuna kompyuta au skrini iliyo na rangi nyeusi.

Kundi la watu wakiwa wamesimama kwa pamoja wakizungumza. Huku baadhi yao wamevalia reflector zenye rangi ya blue .Nyuma yao kuna hema zenye rangi nyeupe, na nyuma ya hema hizo kuna jumba lililo la kisasa, ambalo liko katika ujenzi.

Bango la matangazo likiwa na picha ya wanawake wawili, mmoja akiwa amevalia sweta yenye rangi nyekundu. Bango hili lina maandishi kama vile Financial Wellness, guest Valentine Imali

Chupa ya virutubisho vya lishe kutoka kwa chapa ya Dr. Mercola, kwenye lebo ya chupa. Chupa yenyewe ina rangi nyeusi na lebo ina rangi nyekundu na nyeupe.

Wanawake wawili wakiwa wameketi; mmoja akiwa amevalia nguo zenye rangi ya bluu na shati ya bluu iliyokolea, akiwa ameekelea mikono kwenye meza iliyotengenezwa kwa mbao. Mwanamke ambaye amekaa kando yake, amejifunga leso na amevalia shati yenye rangi nyekundu.

Mwanamke ambaye amevalia barakoa hiliyo na rangi ya kijani kibichi. Huku amevaa shati yenye rangi nyekundu akiwa ameshikilia mtoto wake. Ambaye anapewa chanjo na daktari. Huku daktari amevalia grovu ya bluu na sharti nyeupe hiliyo na mabango au wadodoa ya kijani kibichi.

Mtoto mchanga akiwa kwenye kitanda maalum cha hospitali, labda incubator au kitanda kingine huku mhudumu wa afya anamshughulikia mtoto huyu akiwa amevaa gloves nyeupe. Mtoto amefunikwa na blanketi ya kijani kibichi.

Dawa, vidonge na sindano zikiwa zimewekwa juu ya karatasi iliyoandikwa neno Malaria huku kando yake kuna vidonge vingine vyenye rangi ya bluu na nyeupe na kuna chupa ndogo ya dawa au chanjo.

Mikono ya mtu mzima ukishika mtoto mchanga. Kuna kitambaa cha pinki chenye muundo wa doti kinachotumika kama blanketi kwenye kitanda cha mtoto huyo. Mikono hii inamvalisha mtoto huyu nguo.

Hii ni sindano inayotumika hospitalini haswa na madaktari wakati wa kutoa dawa kwenye chupa ili kuwawezesha kuwadunga wagonjwa wao kwa haraka na kwa urahisi kuzuia maumivu na pia kuwasaidia kwa kutuza masaa.

Watoto wanne, wakiwa wamekaa chini kwenye sakafu, iliyo na mkeka au kitambaa cha kufumwa. Watoto hawa wanajishughulisha na kitabu au bodi ya kujifunza iliyoko mbele yao. Huku mmoja amevalia shati yenye rangi nyeusi.

Wahudumu wa afya, wawili wakiwa ni wa jinsia ya kiume, mmoja akiwa wa jinsia ya kike ambaye amejifunika buibui kichwani, wanampa mtoto chanjo ili kuzuia magonjwa yanayoweza yakamdhuru kwa baadaye kama vile Polio.

Dawa inayotumika kutibu ugonjwa wa malaria, daktari anayemtibu mtoto kwa kumdunga shindano kwenye mkono wake. Mtoto anaonekana kua na furaha

Watu kadhaa waliokusanyika katika uwanja wa wazi huku wameketi kwenye viti vya plastiki na viti vingine vilivyotengenezwa kwa mbao .Huku mmoja amesimama katikati yao akieleza au kutoa maelezo fulani. Nyuma yao kuna majumba kadhaa yaliyotengenezwa na kupakwa rangi tofauti.

Wachezaji raga wawili ambao wamejikwaa. Mduara mwekundu ambao umeonyesha mahali ambapo mmoja wao ameumia. Nyuma yao kuna muamuzi.

Mmea wenye majani makubwa wa rangi ya kijani kibichi. Majani yana umbo wa moyo au duara kidogo na mishipa ya maji inaonekana kwa wazi huku imezingirwa na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi.